Ndani ya joshi la ng'ombe, kunaonekana mwanaume mmoja aliyevaliwa ovarali ya rangi ya manjano, akiwa na pampu mgongoni, akimpulizia ng'ombe dawa, aliye wa rangi nyeusi na nyeupe, huku paa laonekana upande wa nyuma na mabati kuzingira kutoka juu.

Watu wasimama kwa pamoja huku mbele yao pakiwa na chungu kimoja kikubwa na sinia yenye sahani kisha wali waekwa katika sahani zile na watu husimama kuchuka kila mmoja.

Ndani ya chumba, palipo na wanawake wawili, nacho jikoni juu yake kilichowekelewa sufuria. Huku, waliovalia koti zao nyeupe na gambuti nyeupe, wakiwa wanaangalia ndani ya sufuria hiyo.

Ndani ya chumba kimoja kirefu Chenye paa lake likiwa kama vikae. Waonekana ng'ombe wanne , watatu wakiwa wamesimama kisha mwingine akiwa amelala. Wakiwa na madoa meusi na meupe na upande wa mbele beseni moja kubwa la kutengeneza pa kunywia maji.

Katika shamba na kichaka kikubwa mbele tunapoona mgomba ya ndizi yalio na matawi yake yalio inua majani ya ndizi ya kijani. Upande wa nyuma ukiwa ni msitu mkubwa wa rangi ya kijani, upande wa nyuma tena pakiwa na anga ya samawati.

Katika madhari angavu ya nyuma, twaona anga ya rangi ya samawati na mawingu meupe, kisha upande wa juu twaona miti iliyopandwa, upande wa chini ikiwemo ni shamba iliogawanywa katika vitengo, ikiwa ni migomba iliosimama na ardhi iliolimwa ya mchanga mwekundu, kisha mahindi upande wa nyuma.

Ndani ya zizi moja kubwa la ng'ombe lenye paa la chuma pande ya juu na mlango wa kijani ,pande ya mwisho panaonekana ng'ombe kutoka sehemu ya nje ya griti nao ndani waweka kichwa kutafuna chakula kutoka kwa holi lililozungukwa na griti.

Inaonekana wanaume wawili, walioshika makobo ya kunya, kuyasongesha kutoka kwenye lori. Naye kijujio na sufuria kubwa chini ya kuyachuja maziwa, na upande mwingine yakipakiwa kutoka kwa lori na kuyasafirisha.

Ndani la joshi la ng'ombe, mwanaume mmoja aliyevalia kofia au kuelekea upande wa nyuma ,huku wamechuchumaa akiwa amevalia gambuti nyeusi akiwa na ndoo ya chuma ya kukama, anainama kwenye titi za ng'ombe kukamua maziwa, aliyefungiwa kwenye kipande na nyororo, huku akiwa ni rangi nyeupe na nyeusi.

Bilauri kubwa lililo na maziwa ya kukoza nayo upande wa juu likiwa linaonekana ni angavu. Mandhari ya nyuma yakiwa meusi kisha upande mmoja ikiwa mgumu koza limeenea na maji yameenda upande mwingine.

Mbele ya shamba la migomba mwanaume mmoja asimama nyuma yake pakiwa na mikunga ya ndizi iliyorundikwa kwa pamoja huku kaegemea mlingoti naye akavalai gambuti nyeusi na ndizi zilizorundikwa zikiwa za rangi ya kijani.

Katika nchi iliyo kavu mbele pasipo na nyasi upande wa nyuma pakiwa na sehemu, sehemu za nyasi iliyo ndogo, waumbe wawili wamekaa na kulala kama kufa huku wakiwa na madoa ya rangi ya nyeupe na rangi nyeusi wakiwa wamenyoosha miguu yao.

Ndani ya shamba ya ndizi, mgomba uliosimama ya mbele ikiwa na mikunga miwili mirefu, iliyo na mshada za rangi ya manjano, ndizi zenye kuiva upande wa nyuma pakiwa na majani ya kijani na picha enyewe yenye mwanga ulio kolea.

Mkunga wa ndizi ulio wa rangi ya manjano ,ndizi aina ya kisukari uliosimamishwa upande wa juu chini karibu na ukuta wa nyumba uliyotengenezwa na vigae vya rangi nyekundu huku vidole vya mtu ikionekana katika upande wa juu.

Ndama wanne wenye madoa meusi na meupe waliofungiwa katika zizi huku upande mwingine wakizungukwa na chuma na upande mwingine wakiwa na ng'ombe vilevile wa rangi hizo, upande wa mbali pakiwa na milango na paa za rangi ya samawati na manjano.

Shada la ndizi lililowekwa sokoni mikunga ikiwa imetiliwa kwa upande wa kusimama naye mwanamke mmoja upande wa kulia aonekana kuitawanya shada ya ndizi kutoka kwa mkunga upande mwingine pakiwa na mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya bluu na gambuti nyeusi akiwa anaisongesha mikunga.

Jua imeangaza vizuri katika majani ya mgomba. Nayo mazoa yake wa tunda na ni za ndizi liliyotokea lililo changa bado kuweka vizuri. Upande wa nyuma pakiwa ni anga iliyo nyeupe nayo upande wa mbele pakiwa ni majani makubwa ya migomba lenye shada.

Katika meza watu wakiwa wameizingira nayo wakiwa wawili wamevalia sare ya rangi ya pinki wengine wamevalia nayo koti mrefu ya maabara ya rangi nyeupe na kofia zao nyeupe huku pande ya nyuma pakiwa na halaiki huku watazama kifaa mkononi mwake.

Katika uwanja mwanamke mmoja aliyeketi huku akivalia suruali ndefu aina ya blue na kitambaa cha maasai anainama akiwa ameshikilia kopo katika mkono wake wa kushoto na mkono wa kuume wenye kucha ndefu anavuta chuchu za ng'ombe mwenye madoa meupe na mweusi .

Katika shamba la migomba pakiwa na mashimo yaliyochimbwa na hayo makundi ya migomba kupandwa , miwili pande ya kushoto na moja katika upande wa kulia huku upande wa nyuma pakiwa ni vichaka na upande wa juu majani ya rangi ya kijani.

Linaonekana gari ndogo aina ya tuktuk ambalo limebeba mindoo nyeupe upande wa nyuma naye mwanaume mmoja aonekana akiwa amebeba ndoo ya rangi ya kijani na rangi nyeupe, akimwaga maziwa kutoka kwa ndoo hiyo kwenda kwa ndoo nyingine huku amevalia chepeu.

Katika anga ya bluu. Twaona mawingu meupe, kisha chini katika ardhi iliyoweka katika njia ya mitaro kando kando pakiwa na migomba ya ndizi iliyosimama. Kisha upande wa kati ikapandwa miche kwa njia ya mistari na upande wa kushoto pakiwa na kichaka.

Mwanaume mmoja aliyeketi nyuma ya meza ,nyuma yake pakiwa ni ukuta wa vigae vyeupe mkononi ameshika ganda la ndizi huku mkono wa kushoto ,mkono wa kulia ukiwa ni ndizi lililo gombolewa naye shada la ndizi katika mkono wake wa kushoto juu ya meza.

Katika uwanja, palipo ng'ombe wa madoa meupe na meusi, ndani ya gurudumu kubwa, palipo na nyasi ya rangi ya kijani. Upande wa nyuma, ukiwa ni nyumba iliyo ya mabati, upande wa kuta na upande paa.

Katika ardhi ya changarawe tunaona mtu mmoja amechuchuma akiwa na ndoo la bluu anachuna chuchu za ngombe kukamua maziwa, ngombe aliyesimama kwenye rangi ya samawati upande wa mbali tukiona mandhari ya kijani yenye miti.

Mbele ya chuma paikiwa na pikipiki mbili zilizobeba kobo mbilimbili za maziwa naye mwanaume aliyesimama kando akiwa amevalia koti ya rangi ya manjano huku upande wa chini pakiwa na sakafu iliyo na mchanga mwekundu.

Chumba cha mabati, milango ikiwa imefunguliwa na watu kusimama katika mlango hiyo, wakiwa ndani na mashine ya maziwa ya ATM. Kibango kikiwa jeupe juu ya paa kilichoandikwa Destiny Diaries, kisha watu wananunua maziwa.

Daktari mmoja aonekana kushika bilauri mkononi mwake, huku mkono wa kulia ukiwa na kichupa kidogo, wanachomimina dawa kuingia ndani ya bilauri iliyo na koza ya rangi nyeupe. Akiwa amevalia koti lake jeupe na kofia nyeupe.

Ndani ya zizi kubwa la ng'ombe walio wa rangi nyeupe na nyeusi; upande wa juu na upande wa chini. Kisha katikati pakiwa na watu wanaotembea. Na paa la juu likiwa ni chuma zilizowekwa na kisha mabati kuwekelewa kutoka juu yake.

Ndani ya sufuria yenye mwiko wa mbao ya rangi ya kahawa waonekana maziwa iliyo koza nayo maji ya tenganyika na maziwa ya koza upande mmoja wa kushoto pakiwa ni maji matupu na upande mwingine pakiwa ni koo za maziwa.

Katika uwanja mkubwa wenye mabonde na milima na anga ya, mawingu meupe, paonekana migomba ya ndizi ilio simama karibu na kamera, nayo matawi yake yaonekana kunyauka kutokana na moshi au hali ya moto, matawi mengine ya kijani kunawili upande uo uo.

Ndani ya josho la ngombe pakiwa ngombe huku matiti zao zikiwa zimetiwa mashine ya kukama maziwa na chupa zilizo na maziwa robo zikiwa zimeninginizwa kutoka kwenye chuma aina ya ngeti kutoka kwenya josho la ngombe palipo na paipu.

Katika soko kubwa penye kibanda palipoinuka pakiwa na shada za ndizi aina ya kisukari zilizo na rangi ya manjana kisha mwanamke mmoja aliyeshika ndizi shada moja mkononi wa kuume kama maonyesho upande wa nyuma ukiwa na mlingoti wa rangi ya fedha.

Ndani ya josho la ngombe pakiwa na ngombe aliye na rangi nyeupe na nyeusi na mtu mmoja aliyevalia tishati nyeupe na gambuti nyeupe asimama kama kusafisha josho kisha upande wa paa pakiwa ni paa la mabati na chuma zilizoninginia.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti bluu huku amevalia barakoa nyeusi na kofia nyeupe nazo amevalia gambuti nyeupe akiwa na kopo ambalo lina mimina maziwa ndani.

Pande zikiwa na rangi ya kijivu kati utaona sufuria, ndani yake pakiwemo maziwa yanayochemka, upande moja pakiwa na maji yaliyo na rangi ya manjano, upande mwingine maziwa yaliyokoza nayo ndani ya sufuria twaona kufika nusu.

Ndani ya chumba paonekana kopo zilizopangwa zenye maziwa na watu wanaume waliovalia kofia za rangi nyekundu na ingine nyeupe tarumbui huku wamevalia ovaroli za rangi ya zabarau wainua kopo kumwaga maziwa kwenye tanki.

Pwenye nchi kavu na kamba inayotapakaa pote asimama ngombe karibu na mti huku kamba afungwa shingoni akiwa amefungwa karibu na mti uliosimama kando yake .Mwili wake waonekana kuwa na mabovu makubwa yenye vidonda vikubwa vya magonjwa, upande wa nyuma ukiwa ni kichaka.

Uwanja wa ndizi. Migomba iliyosimama katika mistari. Nazo vivuli, vikiwa vinamulika upande wa kushoto. Majani yake yakiwa ya kijani, nayo upande wa mbali, tukiona miti. Upande wa chini ikiwa ni nyasi iliyomea.

Nissani ya rangi nyeupe ikiwa na madirisha yaliyo na miraba meusi. Uti wake ukiwa ni wa chuma uliorundikwa ndizi ya kijani zisizo kwenye shada zao kisha zikafungwa na upande wa nyuma ukiwa ni miti iliyomea na katika maandhari kisha wingu jeupe.

Katika anga peupe pakiwa na watu waliozingira mazao yaliyoanikwa kwenye magunia meupe huku yamewekwa yakiwa yamepunda kwenda juu na mwanamke mmoja aliyeketi na fulana nyeusi na mwanaume mmoja wa nguo ya kijani akiwa anashika mavuno.

Wanaume wawili walio simama karibu na njia panda, kati yao akiwa na pikipiki, iliobeba kopo zilizo na maziwa, mmoja aonekana kumwaga maziwa kutoka kwa mtungi mweupe, kuingia ndani ya kopo, na mwingine aliye valia chepeo akiwa ana nakili.

Ng'ombe aliye na madoa ya meusi na meupe, huku kasimama katika josho na mashine ya kukamulia ng'ombe ikawekwa katika chuchu zake, nazo paipu kuelekezwa katika pande mwingine ,upande wa kando pakiwa na ng'ombe mwingine aliyetingwa vile vile.

Kidole cha gumba chaonekana nusu na kidole cha shada huku kimeshika ganda la ndizi lililogombolewa kutoka kwenye ndizi la kijani chini pakiwa ni ndizi zilizopigwa mstari kwa kisu na ndizi ya rangi ya majano katika upande wa chini.

Katika shamba la ndizi, palipo na migomba iliyopandwa kwa njia ya mistari ikiwa na majani ya kijani iliyokunawiri sana. Upande wa kushoto ukiwa na mgomba mmoja, na mingine iliyona shanda za ndizi zinazoning'inia za kijani.

Hapa ni zizi ya ngombe na ngombe wa kukamwa mwenye madoa meusi na meupe, akiwemo watu wamechuchumaa wanafuruta chuchu za ngombe kukama maziwa, wa kwanza akiwa amevalia overali ya bulu, na wa pili akiwa amevalia shati nyekundu na ndoo ya samawati.

Mwanaume mmoja aonekana kumwaga maziwa kutoka kwenye kopo kuingia katika kichujio kikubwa kilichowekwa mbao inayozingira, kisha nyuma pakiwa na nyumba yenye paa ya kijani na miti mirefu anga likiwa ni jeusi na jeupe.

Mbele ya penye sakafu ya vigae inaonekana mwanaume na mwanamke aliyevalia aproni ya manjano na rinda ya maruni. Huku mwanaume akimimina maziwa kuingia katika kopo.

Katika sakafu ya marumaru, ya vijiwe vindogo yaonekana mashine nyeupe ya kukamua ng'ombe huku sehumu ya mwisho ya mashine ikiwa imetiwa titi za ng'ombe naye ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe akiwa anakula kutoka ndani ya hori.

Ndani ya gari inaonekana mtu mmoja aliyevalia koti ya rangi ya bluu ikiwa na nembo ya Brookside huku na barakoa mdomoni yenye nembo ya Brookside, na kofia kichwani ya rangi nyeupe, akiwa na gumboots ya rangi nyeupe.

Mikunga ya ndizi, iliyowekwa katika njia ya mlazo, huku mkunga mmoja ukiwa na shada lililotolewa, nazo ndizi zingine zikiwa zimenyoshwa kama vidole, ambazo bado kukomaa na kutengeneza nyama ndani yake. Chini pakiwa na majani mengi yaliyo mwagika.

Ndani ya shamba, mgomba mmoja waonekana ulio na mkonga wa ndizi, naye mwanaume mmoja aliyevalia rangi ya zambarau na shati nyeupe, na anaingiza mkono wake katika shada la ndizi na kuonekana kama kuchuma,

Ndani ya josho la ng'ombe, wanaonekana ngombe kufungwa miguu zao nazo mashine za kukamua ng'ombe kuingia kwenye kopo zilizowekwa Kando Kando na wanaume wawili waliovalia sare zao za rangi ya manjano na kabuti nyeusi kuonekana kushughulika katika kukama.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti la maabara aina nyeupe, aonekana kuinua ndoo moja iliyo na kemikali ya rangi nyeupe akimwaga ndani ya sinki iliyo ya chuma, upande wa nyuma kwa ukuta ukiwa na rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja aliye simama katika mgomba wa ndizi uliotegemezwa na fimbo moja mrefu ukiwa na majani yake marefu na kicha cha ndizi kikiwa kimeninginia kisha kando yake pakiwa na makundi ya ndizi na majani ya mgomba yakionekana.

Nyuma ya chumba lililo na paa ya mabati iliyoshika kutu twaona katika ardhi palipo na nyasi kwenye uwanja pakiwa na bati moja lililotengenezwa kwa kijiti kisha upande wa nyuma ikiwa ni migomba iliyo ya kijani na upande karibu ukiwa ni ua.

Mkono wa mtu ulioshika ndizi inayogombolewa maganda huku sehemu ya ndani ikiwa ni mchanganyiko wa nyeupe na kijani upande mwingine pakiwa ni ndizi inayoonyesha uhafifu wa manjano na kijani na ndizi nyingine kijani ukiwa pande mwingine onyesha paa.

Sehemu wazi, palipo na mikungu ya ndizi, iliyo tapakaa, kwenye sakafu, ikiwa ni ya rangi ya kijani, nayo ikiwa mirefu, upande wa nyuma pakiwa na haraiki ya watu, wanao ongeza kuiangalia, kisha manthari ya nyuma kabisa yakiwa ya kijani.

Mkunga wa ndizi unaoning'nia kutoka kwa mgomba ukiwa ni mkunga wa kijani na majani yake ya kijani na mandhari ya nyuma tukiona anga la rangi ya samawati huku majani mengine yakiwa yamesukumana kwa pamoja.

Mkunga mkubwa wa ndizi ulio na ndizi kubwa ambao unatengea ndizi zikiwa ndogo upande mwingine ikiwa ni migomba ya ndizi nayo ni picha iliyotolewa katika sehemu ya chini .

Shada la ndizi zilizohesabika nne kwa upande wa konayenye rangi ya manjano. Nayo upande wa mbele ukionyesha uweusi na upande wa mandhari ya nyuma ni mandari ya angao.

Kichujio cha rangi ya kijani, kikiwa na kijiko cha rangi ya fedha. Nayo maziwa iliyokoza iliyobaki kwenye kichujio. Upande wa chini pakiwa na mandhari ya rangi nyeusi.

Shamba kubwa lenye migomba michanga katika upande wa mbele, kisha upande wa kati likiwa ni milingoti iliyosimama kama mahandaki na upande wa nyuma ikiwa ni mandhari angavu ya mawingu meupe.